Nguzo kubwa ya umeme ya chuma yenye rangi ya kijivu na nyekundu kidogo ikiwa na nyaya nyingi za umeme zinazoipitia na wanaume watatu wakipanda juu.

Mbuni wanne, katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, wakiwa kwenye ardhi tambarare yenye nyasi. Wote wakitazama upande mmoja. Anga limefunikwa na mawingu na mandhari ya majengo ya jiji la Nairobi yanaonekana kwa mbali.

Watoto kadhaa wadogo wameketi sakafuni karibu na ukuta wakila chakula kinachoonekana kama ugali, pamoja na aina mbalimbali za mchuzi. Huku baadhi yao wakiangalia juu kuelekea wale walio karibu nao. Huenda wakiwa wamesimama.

Machapisho mengi yenye bendera mbele ya jengo linaloitwa KICC katika jiji la Nairobi, mji mkuu wa Kenya. Nyuma ya KICC tunaona jengo linaloitwa Times Tower.

Mwanamke anatembea kando ya barabara karibu na eneo linaloonekana kama dampo la taka, lililo mbele ya makazi duni, likiwa na uzio dhaifu wa mbao.

Siku yenye jua kali, ambapo tembo anajimwagia vumbi, na tembo wengine wako nyuma yake kwenye shimo la maji, wakati watalii wakitazama kwa mshangao wakiwa wamesimama nyuma ya kizuizi rahisi cha kamba.

Matatu iko kwenye kituo ikijaza abiria. Mwanaume aliyevaa sare yuko nje ya mlango wa abiria karibu na mwanamke aliyevaa koti la maabara la buluu, wakitazama abiria anayeingia. Matatu hiyo ni sehemu ya Nuclear Investments Limited na itasafiri kuelekea: Nyahururu, Gilgil, Ol Kalou na hatimaye Maralal.

Basi la usafiri wa umma linaloitwa Metro Trans limesimama katika kituo cha basi namba arubaine na sita likisubiri abiria washuke na wengine wapande. Huku baadhi ya watu wamesimama nje karibu na basi.

Wanawake wawili wanapita nyuma ya matatu, imeandikwa jina, peacemaker , matatu hiyo ni sehemu ya Namuga Sacco, itasafiri kuelekea, Mukurweini, Murang'a, Kabuta, Gakindu, Tambaya, Muthinga, Nyeri na MTTI Gikondi.

Mabomba ya plastiki yenye rangi ya kijivu nyeupe, yanayotumika kwa maji yakiwa na ukumbwa tofauti; makumbwa na madogo yakiwa chini yakisubiri kuuzwa au kufungwa kwenye jengo.